Mishipi mbali mbali ya ngozi imepangwa na kuning'inizwa kwenye kijiti cha chuma kilichovuka ikiashiria duka au sehemu ya kuuzia bidhaa hizo. Mikanda hii inakuja katika rangi tofauti ikiwemo kahawia nyeusi kijivu na samawati.

Duka linaonekana likiwa na kioo kikubwa cha kuonyesha bidhaa na milango miwili ya glasi iliyo wazi ikikaribisha wateja. Ndani ya duka nguo za kike za rangi ya manjano na kijani hafifu zinaonyeshwa zikiashiria mtindo wa kisasa na rangi za kuvutia.

Duka la nguo lenye rafu nyingi nyeusi zilizojaa rundo la suruali na mashati yaliyokunjwa vizuri. Baadhi ya nguo pia zimetundikwa kwenye nondo. katika sehemu ya mbele, kuna meza kubwa ya mbao iliyojaa nguo nyingi na zikiwemo fulana zilizopangwa vizuri kwa ajili ya kuonyeshwa.

Rafu yenye mapambo ya vifaa mbalimbali vikiwemo cheni za funguo zenye miundo ya mifuko midogo, pete bangili na hirizi. Vitu hivi vimepangwa kwa safu, vikining'inia kwenye ndoano, vikionyesha uteuzi mpana wa vitu vya mapambo au zawadi. Rangi ya miundo inatofautiana kuanzia mifuko midogo yenye rangi kuvutia kama pink na samawati, hadi mapambo ya dhahabu na fedha.

Duka la vitu vya urembo na vifaa vya mitindo likionyesha bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe na kwenye ukuta. Kuna mikoba ya wanawake, kofia, mikufu, herini na bangili zote zikionyeshwa kwa njia ya kuvutia. Baadhi ya mikufu imewekwa kwenye stendi maalum za shingo nyeusi.

Orodha kubwa ya fulana za wanaume zimeninginia kwenye reki zikiwa na rangi ya mtindo mbali mbali na juu yake kuna bango dogo linaloonyesha bei. Juu ya reki hizo kuna rafu iliyojaa viatu vya aina tofauti ikiwemo viatu vya raba na viatu vya kawaida vikionyesha kuwa hapa ni duka la nguo na viatu.

Duka la nguo lililojaa nguo mbalimbali za wanawake zikiwa zimetundikwa kwenye reki za chuma zilizopangwa kwa mstari. Kuna nguo za rangi tofauti na mitindo mbalimbali ikiwemo gauni la manjano lililo na maua mekundu likionekana mbele. Rafu zenye vitu vingine vya vyumba vya kubadilisha nguo vyenye mapazia ya waridi vinaonekana kwa nyuma.

Duka la nguo za kiume la kifahari na kisasa likiwa na mpangilio wa kuvutia. Ndani ya duka hili kuna nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu na stendi zikiwemo suti, mashati na kofia zikionyesha mkusanyiko mpana wa bidhaa za mavazi ya kiume. Rangi za nguo zinazo tofautiana zikichangia katika mvuto wa jumla wa duka.

Mkono wa mtu mmoja unaonekana ukimkabidhi funguo za gari mtu mwingine kuashiria kukabidhiana, kumiliki au kodi ya gari. Mtu anayemkabidhi ana kuta zilizopakwa rangi nyekundu na amevaa koti lenye mistari huku mpokeaji akiwa amevaa suti nyeusi na shati jeupe.

Mwanaume na mwanamke wamesimama karibu na gari la samawati ndani ya chumba cha kuuza magari. Mwanaume anaonekana akionyesha kitu kwa kidole chake kuelekea ndani ya gari huku mwanamke akimwangalia kwa makini akiwa ameshika kibao kidogo cha kumbukumbu. Inaonekana kuwa wanajadili vipengele vya gari hilo kabla ya ununuzi.

Eneo la wazi lenye nyasi kavu limejaa magari kadhaa yaliyoegeshwa, huku miti mirefu yenye majani mengi ikiwa nyuma. Gari jeupe, jeusi na la samawati yanaonekana mbele na kila moja lina namba ya usajili. Anga linaonekana wazi na jua linaangaza ikionyesha kuwa ni mchana na hali ya hewa ni nzuri.

Gari la kifahari lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Nyuma yake, kuna magari mengine mawili yaliyosimama, moja likiwa jeusi. Kwa mbali, kuna miti mirefu mingi ikiwa na michongoma chini ya anga la samawati lisilo na mawingu

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari. Mwanamume anaonekana kama muuzaji akiwa amevalia shati ya samawati anaonyesha kitu kwenye kompyuta kibao na wanandoa wanatazama magari. Gari nyeupe linaonekana upande wa kulia na magari mengine meusi yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa wanunuzi wanaangalia magari mbalimbali.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa wazi barabarani. Gari linaonekana kuwa safi na katika hali nzuri huku sehemu ya mbele ikiwa imeonekana wazi wazi na taa zake zikiwa zimewaka vizuri. Nyuma ya gari kuna miti na mimea na barabara yenyewe inaonekana kuwa ya udongo au changarawe ikiashiria kuwa eneo hili kuwa nje ya jiji au barabara ndogo.

Eneo kubwa lilojaa gari mengi mapya yakiwa yameegeshwa kumpangilia mzuri. Magari hayo yana rangi mbalimbali kama vile nyeupe nyausi, kijivu na fedha na yanaonekana kuwa ya aina tofauti. Kutokana na idadi kubwa ya magari inawezekana hapa ni eneo la maegesho la kiwanda cha magari, bandari ya usafirishaji wa magari au uwanja mkubwa wa kuuzia magari.

Jengo la kisasa lenye usanifu wa kuvutia likiwa na kuta za kioo zenye rangi ya samawati na paa refu. Mbele ya jengo kuna magari machache madogo yaliyoegeshwa yakiwemo meupe na mekundu. Sehemu ya maegesho inaonekana kuwa na lami safi na anga safi na ya samawati. Jengo hili linaonekana kama jumba la maonyesho ya magari au duka kubwa la rejareja lenye muundo wa kisasa na wa kuvutia macho nchini Kenya.

Gari la magari matatu maarufu kama tuktuk au bajaji likiwa limepakwa rangi nyekundu iliyofifia na sehemu ya njano kwenye upande. Gari hili linaonekana lina kutu sehemu mbalimbali likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Miti ya kijani kibichi inazunguka gari na baadhi ya matawi yake yamefunika sehemu ya gari likionyesha kuwa gari hilo limeegeshwa katika mazingira ya asili yasiyotumika kwa muda mrefu.

Basi dogo jeupe likiwa limepakwa usiku. Milango yake inaonekana kufungua na taa za nyuma za breki zinamulika. Mbele ya basi, kuna majengo kadhaa yenye taa zinazo waka na moja wapo ina muundo wa mviringo. Barabara inaonekana kuwa na unyevu kuashiria kuwa labda imenyesha mvua au kuna unyevu wa usiku.

Lori la kubeba magari likiwa limebeba gari la kifahari la samawati. Lori hilo lina rangi ya kijivu na linaonekana kuwa katika barabara yenye majani pembeni. Barabarani kuna unyevuunyevu, angani kuna mawingu.

Gari jeusi likiwa limeegeshwa kati eneo la wazi la maegesho rangi ya gari ni nyeusi na kuna mngao kwenye kioo cha mbele unaashiria kuwa kuna mwanga wa juu nyuma ya gari kuna muundo wa jengo au banda lenye nguzo za manjano likionyesha kuwa maeneo la maegesho lenye paa au muundo mingine ya kisasa.

Sehemu ya mbele ya gari la kisasa. Gari hilo lina rangi ya kijivu isiyokolea na taa zake za mbele zimewashwa. Sehemu ya mbele ya gari yenye matundu ya hewa ni ya nyeusi na ina mistari ya fedha. Sehemu ya namba ya usajili imefichwa lakini inaonekana kuwa na umbo la kawaida na namba ya gari. Nyuma ya gari kuna uzio ulio na muundo wa mapambo ukiashiria kuwa gari limeegeshwa mbele ya nyumba au bustani.

Gari la kifahari likiwa limeegeshwa nje. Gari hili ni la rangi ya kijivu na linaonekana kua safi na katika hali nzuri. Nyuma ya gari kuna lango la chuma lenye nakshi likionyesha labda ni lango la nyuma au la jengo. Mandhari ya jumla inaonyesha gari la kibinafsi lililoegeshwa kwenye eneo la wazi.

Gari dogo lenye rangi ya chungwa limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo mwekundu labda kando ya barabara au maegesho yasio rasmi. Magurudumu yake yana rangi nyeusi na njano zikionyesha mtindo wa kipekee. Nyuma ya gari hilo kuna magari mengine machache na majengo midogo yenye paa za rangi tofauti yakionyesha labda ni maduka au vibanda vya biashara.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo watu kadha wamekusanyika wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali hasa mboga mboga na matunda. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye meza na vibanda zikionyesha rangi tofauti na vivutio. Baadhi ya watu wanaonekana wakichagua bidhaa, wengine wakizipanga na wengine wakizungumza kuashiria mazingira ya biashara yenye uhai.

Kibanda cha soko kikiwa kimejaa rundo la mboga na matunda ya aina mbalimbali. Nyanya nyingi nyekundu zimepangwa kwa mbele, zikifuatwa na pilipili hoho za rangi ya manjano na kijani. Vitunguu vyeusi vimepangwa upande wa kushoto huku matango, dania na matunda mengine mabichi yakionekana kwa nyuma.

Soko au eneo la biashara la wazi. Kuna toroli tupu iliyochoka mbele, ikiwa imetengenezwa kwa chuma kilichochakaa. Nyuma ya toroli kuna vibanda kadhaa vya kuuza bidhaa baadhi vikiwa na ndizi zilizotundikwa na matunda mengine yaliyopangwa. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara au wakipita na upande wa kulia nguo zimetundikwa kwenye kibanda kingine.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuta zimepambwa kwa aina mbalimbali za bidhaa za kitamaduni na sanamu. Zikiwemo vikapu vilivyofumwa, mapambo, na nguo. Kwenye meza mbili, bidhaa zimepangwa vizuri zikionyesha rangi na mifumo mbalimbali na, kiti kidogo cha plastiki kipo katika njia. Mbali kidogo, mtu anaonekana akichuuza bidhaa.

Rafu za chuma za rangi ya kijani kibichi zimejaa kreti za mayai za rangi mbalimbali zikiashiria biashara ya mayai pengine duka la jumla au duka la rejareja. Kreti hizo za rangi kama vile nyekundu, njano, samawati na zambarau zimepangwa kwa wingi zikiwa zimejaa mayai meupe na kahawia.

Burundika mmoja wa kiume mwenye tabasamu ndogo ameketi nyuma ya meza iliojaa vyatu vingi vya aina mbali mbali ikiwemo rubber vyatu vya kawaida na sandali. Vyatu hivyo vimetandazwa juu ya tarubai ya samawati na juu ya meza kuna bango limeandikwa bei za bidhaa.

Soko la wazi lenye vibanda vya kuuza matunda na barabara ya chafu. Upande wa kushoto matunda mengi yamepangwa kwa uangalifu kwenye vibanda yakionyesha biashara changamfu. Watu wachache wanaonekana wakitembea njiani na nyuma jengo refu lenye ghorofa nyingi linaashiria uwepo wa mazingira ya mjini. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida kwa maisha ya kila siku katika mji ambapo biashara ndogo ndogo uendeshwa kando ya barabara kuu.

Kibanda cha kuuza matunda katika soko la wazi, kikionyesha aina mbalimbali za matunda kama vile ndizi zilizoning'inia, machungwa, nanasi, maembe na labda viazi vikuu vilivyopangwa kwenye meza. Kibanda hicho kina paa la plastiki au tarubai nyeusi, likitoa kivuli kwa bidhaa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo viatu vingi vya aina mbalimbali vikiwemo vya wanaume na wanawake vimetandazwa kwenye meza kubwa kwa ajili ya kuuzwa. Mpangilio wa bidhaa unaashiria soko la bidhaa za bei nafuu ambapo wateja wanaweza kupata chaguzi nyingi.

Duka la viatu likiwa na viatu vingi vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu na chini. Ukuta wa duka una rangi ya zambarau nyepesi. Kuna aina nyingi za viatu ikiwa pamoja na buti, viatu vya kawaida, viatu vya michezo vikiashiria uteuzi mpana wa bidhaa. Kwa upande wa kulia anaonekana mwanaume akitembea akiashiria shughuli za kawaida ya soko au barabara yenye maduka.

Kuna rundo kubwa la vitunguu vyeusi na vya rangi ya nyekundu vikiwa vimehifadhiwa kwenye magunia au mifuko ya matundu. Baadhi ya vitunguu vimetapakaa chini, vingine vimejazwa ndani ya lori.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za mboga hasa nyanya zikiwa zimeanikwa chini. Baadhi ya wachuuzi wanaonekana wamekaa nyuma ya bidhaa zao wakifanya biashara. Chini ya soko inaonekana kuwa chafu na matope ikiwa mabaki ya mimea na vitu vingine vilivyotapakaa kuashiria kuwa eneo hilo lina shughuli nyingi za kibiashara na labda halina usafi wa kutosha.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa watu na bidhaa mbali mbali. Kuna nguo nyingi zenye rangi mbalimbali vitambaa na vitu vingine vinavyouzwa. Vimewekwa kwenye meza au kuwekwa chini. Watu wanaonekana wakitembea wakipitia bidhaa na wengine wakiongea kwashiria biashara inaendelea.

Duka la matunda lenye shughuli nyingi likiwa na matunda mengi na aina mbalimbali yaliyopangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Ndizi nyingi zimenyooka juu na chini kuna mirundo ya machungwa, tikiti maji, tufaha na matunda mengine yaliyowekwa kwenye vikapu, masanduku na mifuko. Baadhi ya matunda yamepangwa kwenye maboksi ya plastiki yenye nembo za vinywaji baridi.

Nafasi kubwa tupu ya sebule ina sakafu ya mbao iliyongaa na kuta za rangi isiyokolea ikitoa hisia ya kisasa na pana. Ukuta mmoja umewekwa kabati ndefu na nyeupe yenye milango ya glasi nyeusi na sehemu zenye muundo wa maru maru zilizokusudiwa kuwekwa televisheni au mapambo.

Majengo mengi ya kisasa yaliyo na paa na matofali mekundu na kuta ya rangi ya kahawia yamepangwa kwa safu, yakionyesha makazi au vyumba vya kuishi. Kila jengo lina gorofa kadhaa na madirisha yenye rangi nyeusi. Eneo lililo wazi mbele ya majengo lina nyasi fupifupi na barabara za lami zenye maegesho ya magari.

Anga ya samawati ikiwa na mawingu meupe machache yakining'inia juu ya majengo mawili. Jengo la kushoto lina kuta za rangi ya njano, huku la kulia likiwa limejengwa kwa matofali ya saruji na likiwa na bango linaloonyesha kuwa ni la kukodishwa. Waya za umeme zinaonekana zikipita katikati ya majengo.

Jengo la ghorofa linaloonekana kuwa jipya la kisasa na lenye rangi ya nyeupe. Jengo hili limezungukwa na miti yenye majani mabichi ikionyesha mazingira yenye uoto wa asili. Muundo wa jengo unaonekana kuwa wa kisasa wenye madirisha madogo madogo ya mistari iliyonyooka.

Jengo refu la kisasa linajengwa kwa mtindo wa kioo na chuma likisimama wima angani. Jengo lina rangi ya kijivu na nyeupe lililoonyesha muundo wa kisasa na madirisha mengi. Juu ya jengo kuna antena ndefu ya mawasiliano ikionyesha uwezekano wa kuwa jengo la ofisi au mwasiliano. Miti mirefu yenye majani mabichi inaonekana chini ya jengo ikiongeza uzuri wa asili wa maandali ya jiji.

Sehemu ya duka kubwa la viatu ambapo viatu mbalimbali vimepangwa kwa rafu nyeupe ya kisasa kwa ajili ya kuuzwa. Upande wa kulia masanduku mengi ya viatu yamepangwa baadhi yakiwa na nembo ya Bata ,chapa kubwa inayojulikana ya viatu. Wateja wachache wanaonekana wakiangalia bidhaa kwa mbali na kuna kiti chekundu cha kukaa chini ikiashiria nafasi ya wateja kujaribu viatu.